Hapa unaweza kuangalia muuzaji ambaye ameshikilia mwavuli yake ya rangi ya njano ambayo imeandikwa Millicent Omanga, upande wake unaweza kuangalia mwanachama mmoja ambaye ameivalia shati yake ya Millicent Omanga na kuna watu ambao wamesimama kando, kando na hayo unaweza kuangalia miti na chuma kimoja.

Hawa ni wachezaji au mashabiki ambao wameshikilia kikombe kuashiria ushindi wa mechi. Wote wamevalia medali, kuna mpira wa rangi ya njano.

Hapa kuna mama mmoja ambaye anaonekana kufurahia, kuna maikrofini ambayo imewaka, mama huyu hajashuka nywele, tunaweza kuangalia bango ambalo limeandikwa www.tjsce.go.ke .

Hapa unaweza kuangalia wachezaji wa kike. Mmoja ameshikilia mpira akijaribu kucheza, mwingine amesimama kunusuru kuangalia watu kadhaa ambao wanashughuli yao. Unaweza kuangalia mmea moja na pia unaweza kuangalia basi.

Kuna wachezaji wa bandari, wamevaa suruali ya samawati, tunaweza kuona miti kuna kivuli, vijana hawa wamesherehekea.

Hapa kuna jamaa mmja ambaye ameekelea mikono yake kwenye mashini, amevalia shati ya rangi ya nyeupe, kando naye unaweza kuangalia mashine na kamera, kuna watu ambao wamesimama kando yake, jamaa huyu amekata nywele.

Hii ni jumba la huduma ambalo limeandikwa Posta. Kuna mhudumu au wahudumu ambao wanajaribu kuwealeza wateja kuhusu jambo fulani. Kuna viti ambavyo havijakaliwa. Kuna bango ambalo limeandikwa Huduma Kenya.

Hii ni duka, unaeza kuangalia mhudumu mmoja ambaye amevalia shati ya rangi ya jeupe. Kuna watu wawili ambao wamevalia nguo za rangi ya jeusi. Kwenye duka hii unaeza kuangalia Posta Pay. Pia unaeza kuangalia mabango mengine kama M-PESA.

Hapa kuna mashabiki wa Tusker FC wamebeba bendera juu watu hawa wanaonekana kua wanafurahia na pia wameweka mikono juu. Picha hii ilipigwa wakati hakukua na mawingu.

Hapa unaweza kuangalia watu kadhaa. Mmoja ni rais wa jamuhuri ya Kenya Wiliam Samuei Ruto na pia unaweza kuangalia kando yake jaji mkuu Martha Koome. Nyuma yake unaweza kuona mwanajeshi.

Wameweza kuangalia wachezaji na timu wa vitabu ,wawili wamesimama wakisherekea na wengine wamepera , nyuma wanaweza kuangalia mashabiki. Watu hawa wamekalia viti ya rangi kijani kimbichi na mashabiki wamekali viti ya rangi ya nyekundu.

Hapa kuna watu ambao ni mashabiki. Wanashabikia timu ya Gor Mahia, wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti. Kuna jamaa moja ambaye amevalia kofia ambayo imeandikwa kdf na ameshikilia kitu juu ambayo imeandikwa Gor.

Hapa kuna watu kadhaa, wawili kati yao wameshikilia makarstasi, mmoja amesimama kuangalia picha, nyuma unaweza kuangalia mzee mmoja ambaye amevaa miwani akiangalia wenye wanashika karatasi.

Hapa kuna watu ambao wamekalia kwenye viti na kuna ambao wamesimama. Watu hawa wamevalia nguo za rangi tofautitofauti. Kwenye jumba hili unaweza kuangalia mabango ambayo imeandikwa counter three four five .

Hapa kuna mhudumu mmoja ambaye amevaa aproni ya jeupe, amevalia miwani, kuna mteja ambaye ameshikiliwa mikono huku ameweza kuangalia bango ambayo ni ya rangi ya.

Hapa kuna mashabiki wengi, mmoja ametoa shati, mwingine ameshika nguo ambayo imeandikwa gor mahia, zaidi ya hayo, unaweza kunagalia mmoja amepuliza firimbi.

Hapa kuna mfereji aina ya siweji ambapo unaweza kuona mashine, maybe ikiwa ina chimba. Kando unaweza kuona manyumba ambayo imewekwa mabati. Naweza kuona miti na watu ambao wanatembea.

Hili uwanja la takataka tunaeza kuona chupa. Takataka hizi ni za rangi ya ambazo ni tofauti tofauti eneo hili linaonekana kuwa jangwa .Naeza kuona kivuli.

Kuna wachezaji wawili , mmoja mwenye ako nyuma yake amevalia suruali ya rangi ya samawati , wengine wamevaa ya rangi ya manjano . Mpira umepaa penye umepata, tunaweza kuona bango ya FKF.

Huu ni mkutano ambapo unaeza kuangalia watu wengi. Kuna mwana polisi mmoja. Kuna watu ambao wamekaa chini wakiwa wanawahudumu, watu hao wamevalia mask . Kuna watu ambao wamevalia kofia. Watu ambao wamekalia chini wako chini ya hema.

Hii ni mkutano ambapo unaweza kuona watu wanajaribu kuelezewa kitu, watu hawa wamevaa maski, hususan watu wote wamekaa, kuna watu wawili ambao wanaonekana kusimama, kuna mhudumu mmoja ambaye ameshikilia simu.

Hapa kuna mhudumu mmoja ambaye ana tarakilishi. Kwenye kioo tunaweza kuona watu wawili; mmoja ana saa na mwenye suti. Mwingine amevaa shati ya rangi ya jeupe.

Hapa unaeza kuangalia mfereji mmoja ambayo ina maji. Unaweza kuangalia jumba, kwenye usuli unaweza kuangalia miti na kwenye barabara kuna bodaboda mbili, kuna mtu mmoja.

Huyu ni mkimbiaji, jina lake Kipchirchir, kando naweza kuangalia watu ambao wamekaa. Naweza kuangalia bango ambalo umezunguka uwanja. Huu ni uwanja ambao viti vyake vya chini ni vya rangi ya kijani kibichi, na juu kuna viti vya rangi ya nyekundu.

Hii ni jumba ambalo linaonekana kuwa benki au Huduma Centre . Kuna viti kadhaa ambavyo havijakaliwa. Kuna watu ambao wanahudumiwa na kuna ambao wamekaa. Hali kadhalika unaweza kuangalia bango. Kuna dirisha ambayo ina kateni ya rangi ya samawati.

Hao ni washambiki wa timu ya Kenya. Wanaonekana kufurahia kutokana na ushindi na pia mashambiki hao wamesimama.

Hapa unaweza kuangalia wachezaji wa timu mbili wanao karagazana katika uwanja . Wawili hawa ambao wanaonekana wamevalia mmoja kati yao amevalia nguo za rangi ya kibichi na mwingine za rangi ya samawati . Kwenye uwanja huu unaweza kuangalia mabango na pia unaweza kuangalia mashabiki ambao wamekaa .

Hapa kuna watu ambao wamekaa chini kwenye viti, nyuma yao unaweza kuangalia dirisha ambayo imefunguliwa na ndani unaweza kuangalia watu ambao wamevalia shati ya rangi ya jeupe, kwenye picha hii unaweza kuangalia mzee ambaye amenyoa nywele ambaye ameshikilia kalamu.

Hii ni afisi za huduma center . Kuna jamaa mmoja ambaye amevalia suti na ana miwani na viti viwili ambavyo havijakaliwa. Mhudumu amesimama kuashiria kuelezea vitu. Watu hawa wamevalia shati ya rangi jeupe.

Hapa kuna ndoo ya takataka ambayo imeandikwa kenpoly. Nyuma yake unaweza kuangalia mlango ambayo imepakwa rangi. Pia kuna ukuta zaidi ya hii unaweza kuangalia vifuli.

Hapa kuna watu wawili au watatu, mmoja amesuka nywele, na mvulana huyu ambaye anaandika kitabu, amevalia sweta ya rangi ya nyeusi na pia pia ya rangi nyeusi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya tusker Fc wanakaa kusherehekea kisa na kwamba wameinua mikono juu wamevaa nguo za rangi ya manjano na suruali ya samawati

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya. Wawili kati ya hao wamevalia miwani kwenye macho. Mashabiki hawa wameweka mikono juu kuashiria ushindi au wanachochea timu yao.

Hizi ni ofisi za huduma ambapo unaweza kuangalia watu wawili ambao wamekaa kwenye viti na wana tarakilishi kwenye meza yao . Kuna viti viwili vya wateja . Juu yake kuna bango ambayo imeandikwa birth and death certificate .

Hapa kuna vitambulisho mingi ambazo zimewekaa kwenye sanduku, ameshikwa pamoja. Kuna chupa moja ambayo ina vitu ndani. Uzuli wa picha hii unaweza kuangalia rangi ya nyeupe.

Hii ni ofisi za Huduma Centre. Kuna mteja mmoja ambaye amekaa kwenye kiti. Kuna wahudumu wawili kwenye viti. Pia unaeza kuangalia bango ya NSSF Services.